Chumba kikubwa cha darasa chenye viti vya rangi ya bluu, mwanga wa kutosha, meza na kompyuta na ubao mweupe vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, hali hii inaonesha mazingira bora yakujifunzia katika shule ya sekondari, ambapo wanafunzi wanapata vifaa na mazingira yanayosaidia kufanikisha masomo yao kwa ufanisi.